Hii ni faili ya rekodi za matibabu ya serikali ya kaunti ya Kajiado kando yake kuna kizima moto ,mwanafunzi aliyevalia glovu mkononi akshikilia pamaba juu na sidano na anapima dawa.